Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu wawili wanao uza au wanao kaa chini katika duka moja lenye pakwa rangi na ikaandikwa. Hii duka pia unaweza tumia kuweka pesa kwa simu yako au kutumia mtu mwingine.

Huku tunaona pesa, pesa hii ni elfu moja, inaonekana kuwa kuna mtu anayehesabu, pesa hii haitumiki kwa sasa au kwa serikali ya kisasa, ilikua ikitumika kwa serikali iliopita, hii pesa ingetumika kwa kununua bidhaa.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mtu anayehesabu pesa zake. Hii pesa inaonekana kuwa ni pesa ya kisasa ya serikali yetu. Na ha

Magari na gari hizi zinaonekana zingine ni nyeusi na pia ni nyeupe, gari hili linaonekana mpya kwani linakaa kana halijawai kutumika au kuendeshwa kwa muda mrefu. Magari hizi niza kusafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu ingine.

Huku naona runda la pesa ambayo iko katika kibeti moja yenye hutumika kwa kubeba pesa. Hii pesa inaonekana ya kwamba ilikuwa ya serikali iliyopita. Pia hii pesa haitumiki kwa sasa ila nyingine zimefika.

Hapa naona ya kwamba kuna maelfu ya pesa ambayo imetiwa katika juu ya meza. Pia huku naona hii picha zilikuwa za pesa za kitambo mno lakini sasa haitumiki katika serekali yetu.

Huku naona ndimu, nyanya na pilipili iliyoko katika soko moja na bidhaa nyingine. Hii iko tayari kuuzwa na muuzaji ili apate pesa yake na kutumia kununua vitu zingine.

Huku tunaona gari. Gari hili linaonekana kuwa nyeupe. Pia hii gari inaonekana bado ni mupya au haijaendeshwa kwa muda mrefu. Huku pia tunaona magari tofauti tofauti. Unaweza kuwa kuna sherehe ambayo inaendelea huku. Na hii gari inatumika kwa kusafiri.

Hapa kuna magari tofauti tofauti, lenye linaweza kusafirisha watu kutoka kaunti moja hadi nyingine. Pia naona kuna gari nyeusi baridi bado ni mpya kabisa.

Katika hii picha naona ya kwamba, kuna mayai ya mtu yamo tayari kuuzwa. Haya mayai iko kwa wingi sana pia naona mayai hii ni ya kuku.

Katika hii naona ya kwamba kuna tofauti ya gariangi ambayo imeegezwa mahali. Hizi magari inaonekana kua zilikuwa zinakuja sherehe fulani hapa.

Katika hii picha naona ya kwamba Kuna mtu ambaye anatuma pesa kwa kutumia simu yake au rununu yake . Hapa naona ako tayari kutuma pesa.

Huku, tunaona, magari, tofauti, tofauti, gari hizi, zinaonekana mpya, kwani linaonekana kana kwamba, halijawai, kutumika, au kuendeshwa, kwa mda mrefu, sana, hizi magari, bia, sinatumika, kwa kusaviri, kutoka sehemu moja, hadi sehemu.

Huku tunaona ni mahali pa kuuza maziwa. Huku wananunua na kuuza maziwa na pia wapate pesa. Watu wa huku wanaonekana kua ni wakulima wa ng'ombe. Pia watapata kufaidika ili waweze kufurahia.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna magari ambayo pado ni mpya huku naona kunauwezekano wa kuuza na nunua magari haya.

Huku tunaona duka. Duka hili ni kubwa, inaonekana kuwa ni duka la maziwa. Watu huleta au huja kununua maziwa humu ili waende wakaitumie kwa kupikia chai au wa kunywa.

Hapa tunaona gari ambalo linaitwa Lamborghini. Gari hili linakimbia sana. Magari kama hizi zinahitaji fedha nyingi kisha ununue gari kama hili.

Huku naona ya kwamba kuna magari ya aina tafauti tafauti, hii magari imo tayari kuuzwa bado ni mpya inauwezekano wa kusafirisha watu kutoka nchi moja hadi nyingine.

Hapa naona ya kwamba kuna watu sokoni wanao uza matunda kadhaa. Hao watu pia ni mchanganyiko wa wazee na vijana pia wamama wamo, huku kuna duka tafauti.

Katika hii picha naona kuna matatu inatumika kuwasafirisha watu kutoka nchi moja hadi nchi nyingine, hii gari inaonekana kuwa bado ni mpya.

Hapa naona ya kwamba hii soko ni ya kuuza na kununua manguo hapa Kuna uwezekano wa kutumia au utumikaji wa lugha shawishi na lugha ya kuongeza chumvi.

Tunaona gari nyeupe gari hili linaonekana bado ni mpya kwani linakaa kana kwamba halijatumika kwa mda mrefu au kuendeshwa kwa mda mrefu hii gari pia inaweza kusafirisha mtu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Huku ni sokoni, soko hili inaonekana kuwa ni soko la kuuza viatu inaonekana hii viatu ni viatu za mtumba nayo ni kana kwamba haijavaliwa kwa muda lipo tayari kuuzwa hili watu waende wavae viatu hii.

county

Katika hii picha naona pesa ambayo amaeshikwa na mtu, hii pesa ni ya serikali ya sasa ambayo watu utumia hii pesa naona ni laki moja tu, hapa pia naona kuna hamshini.

Ni sokoni. Soko hili ni la kuuza viatu tofauti tofauti. Huku pia tunaona viatu nzuri nzuri. Inaonekana kuwa watu huja kununua na kisha waende wakazivae ili wazifurahie na pia panaonekana pia ni mahali pa kushona viatu.

Hapa naona ni soko ambalo wanauza matunda linalopea mwili wetu afya na nguvu, hili matunda zinatusaidia tusishikwe na magonjwa tofauti tofauti.

Huku tunaona magari, magari hizi zinaonekana mpya kwani zinakaa kana kwamba halijawahi kutumika au kuendeshwa. Hizi magari linaonekana kuwa ni ya kuuzwa, watu huja huku ili wajishindie gari mpya.

Huku naona gari nyeupe. gari hili linaonekana mpya kwani linakaa kana kwamba halijawai kutumika au kuendeshwa kwa muda mrefu. Gari hili linaweza kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine pia hili gari linaonekana kuwa lina magurudumu mapya.

Hapa naona ya kwamba kuna magari ya aina tofauti tofauti, hii gari yamo tayari kuuzwa bado ni mupya inatumika kwa kusafirisha watu kutoka kaunti moja hadi ngine.

Hapa naona ya kwamba kuna gari mzuri sana am ayo pado ni mpya huyu mtu anaonekana kuwa amekuja kujichagulia na kujinunulia hii gari hili atumie kusafiri kutoka mahali moja hadi nyingine.

Huku tunaona mtu mmoja aliye tayari kutuma pesa kwa kutumia simu yake, huku kwingine tunaona mtu akijaribu kumpa huyu mtu pesa iliyokuwa kwa mkono yake, ili apate kutumiwa, huku tunaona ni mahali ambapo pesa hutumwa.

Huku tunaona magari tofauti tofauti .Inaonekana kuwa mahali ambapo magari huuzwa. Hii magari inaonekana kuwa bado ni mpya kanakwamba haijatumika na kwa wakati wowote. Hizi magari zinatumika kwa kusafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna pesa iliyokuwa ni ya kisasa, inatumika kwa serikali yetu ya kisasa hii ni elfu moja bado ni mpya.

Hapa naona gari linalotumika kusafiri mtu ama vitu vinavyotakikana pahali hili gari linakaa mpya na ni kubwa sana.

Huku tunaona viazi, tunaona pili pili hoo . Huku pia kunaonekana ni sokoni , mahali ambapo vitunguu , nyanya pia viazi uuzwa. Hii ni dawa inanunuliws hili watu waenda watumie kupika chakula Yao na maakuli.

Hapa ni sokoni ambalo vitu tafauti tafauti ambalo inauzwa naona maguo kitunguu na vitu vingine, watu wananunua Kwa sababu inatupa afya na huzuni.

Huku tunaona gari nyeuai. Gari hili linaonekana mpya kwani limekaa kwamba halijatumika au kuendeshwa kwa mda mrefu. Hii gari inaonekana ni ya viongozi Pia inaweza kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Katika hii picha naona yakwamba kuna gari moja iliyoko katika barabara hili. Gari naona bado ni mpya na pia naona hii gari ni kama imewekwa tu hapo bila dereva.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna magari ambao ni ya kubeba mtu aliyeaga dunia . Hii ni gari inaonekana kuwa bado mpya.

Huku naona ya kwamba kuna aina tofauti tofauti za gari ambalo zimewekwa ili wauzwe na watu wanunue kwa pia watatumia kusafiri

Huku ninaona bunda la pesa hii pesa inaonekana kuwa bado ni mpya au ilikuwa inatolewa kwa bengi kuu ya kenya, hii pesa pia inanunua vitu mingi katika sokni au inatusaidia Kwa kupata vitu ambazo hatuna kwa kununua kutoka sehemu moja.

Hapa tunaona manguo tofauti tofauti haya manguo yanauzwa na wale wauzaji wanapata pesa ya manguo nyingine au chakula chao, hapa penye wanauzaa ni sokoni.

Hapa naona gari nzuri, haya magari yanaweza kutumika kupeleka watu kutoka kaunti moja hadi nyingine, gari hili linaweza kutoka kwenda hadi nyingine.

Huku naoana ya kwamba kuna familia moja wanaotunza jamii yao. Katika hii picha kuna uwezekano wa kuwa familia hii ina furaha humo. Pia hii ni jama fulani.

Huku naona watu wamo sokoni hao watu wananunua mboga ya aina aina. Hii mboga inakulwa na inatupea afya kama sisi wanadamu.

Hapa tunaona lori ambayo linataka kusafirisha gari tofauti tofauti. Gari hizo ambaye zinataka kusafirishwa zinaweza kupeleka watu katika kaunti zingine ama nchi nyingine. Gari hizi zina rangi tofauti tofauti.

Hapa naona vitu mawili naona baskeli na duka ambalo linauza soda, Baskeli hili linaweza kutumika kutoka kaunti moja hadi pahali pengine. Soda ni chakula ambayo tunakunywa.

Huku tunaona mama moja anayetoa pesa ya maziwa huku katika mahali wa kuweka pesa ya maziwa, huku pia tunaona ni mahali ambapo maziwa huchukuliwa ili watu wauuzie hawa.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye amechoka kabisaa. Huku pia naona mwingine amekaa juu ya dirisha na hapa inaonekana ni duka.

Huku naona kuna duka ambalo linauza vitu kadhaa kama mafuta ya kujipaka uso kwa wanawake. Na pia huku naona kinyozi, mtu kunyolewa nywele hapa.

Hapa naona ni soko ambalo linauza manguo na chakula. Pia naona magari mawili na na manguo kadhaa. Hapa kuna kitu ambalo linauza chakula.

Katika duka hili tunaona vitu tafauti tafauti, mwenye muuzaji akiuza kwetu hivi anapata pesa au fedha kununua vitu vya duka hili, huyu mtu ambaye anauza upata pesa akiuza .

Hapa naona kuwa ni mahali au dukani ambako anauza bidhaa tofauti tofauti. Huku kuna uwezekano wa ununuzi na kuuza vitu hivyo pia naona kuna mwenye ananunua bidhaa hapa.

Huku naona kifunguo. Kifunguo hili linaonekana kuwa ni funguo la gari. Tunaona kuwa kuna mtu ambaye anaipokea hii kifunguo ya gari ili aweze kupata gari yake na kuendesha bila kuhangaika.

Katika hii picha, naona ya kwamba hii ni duka la manguo. Hii duka inauwezekano wa kuuza manguo za wanawake hapa kuna pia utumikaji.

Huku tunaona duka. Duka hili ni duka la kuuza na kununua maziwa inaonekana kuwa watu wa hii inchi wanafuga ng'ombe ili wapate maziwa na watu waende wauze na kupata pesa ili watumie kwa njia tofauti.

Huku naona ya kwamba watu wako sokoni, watu wanachakua nguo za kununua na wengine wanauza. Katika hii picha Kuna uzewekano ya lugha tafauti inayotumika hapa.

Katika hii picha naona picha mbili iliyoko tofauti. Ya kwanza naona hio picha ilikuwa ya kitambo na hiyo ni pesa iliyotumika wakati wa serikali iliyopita. Ila hii ya chini ni inayotumika kisasa.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna mnyama mmoja ambaye ni mkali sana. Huyu mnyama anaonekana kuwa ni mbwa. Huyu mbwa ako macho sana na ako sawa.

Huku tunaona magari ya aina tofauti .Magari hizi linaonekana mpya, kwani linakaa kanakwamba halijawai kutumika au kuendeshwa .Lipo katika mahali pa kuuza magari huku pia tunanaona watu wanaeza kuja na kujinunulia au kujitafutia gari mpya .

Katika hii picha ya leo naona watu wako sokoni wakinunua na wengine wanauza manguo zao. Hawa watu inanionyesha kwamba, wanafanya biashara kwa hali ya juu, ila kwamba kupata chakula yao ya kila siku na hapo watu wanaofurahia kabisa na kununua.

Katika hii picha kuna ishara ya kuwa kuna sherehe kubwa sana inayofanyika katika uwanja huu. Naona pia kuna magari makubwa makubwa ambayo yameekwa kando na kuna pia watu wanaosimama hapa na pale.

Hapa ya kwamba naona mtu akiwa ameshika pesa hamsini, kuna mia moja na kuna mia mbili ambayo imeshikwa kwa mkono, hapa inaishara kuwa hii pesa ni ile iliotokea juzi juzi na inayotumika kwa sasa.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna magari mingi mno. Naapa ya kwamba inaashiria kuwa hapa ni mahali ya kuuza magari na kadhalika na inaashiria kwamba hii ni mahali ya kuuza na kununua.

Huku pia naona kuna maandizi ambayo yamo tayari kulwa. Hapa pia naona ni kama ni sokoni hakuuza na kununua bidhaa za watu wengi. Hapa kuna ishara ya kuwa watu hununua na huuza vitu vyao.

Katika hii picha tunaona kuwa kuna usafirishaji wa gari mpya ambayo inatolewa na kuipeleka katika mjini au katika kutolewa kwa baharini. Hapa pia tunaona gari iko kwa lami ikienda ikipeleka.

Hapa ya kwamba naona gari moja ni kama ni ya kubeba abiria usafiri katika kaunti moja hadi kaunti nyingine. Na hapa ya kwamba naona hapa ni kama ni mahali pa kuosha ama naona kuwa hapa ni kama iko mahali pa kuegesheni wanaabiria.

Katika hii picha ambayo imechapishwa leo, tunaona kuna viatu tofauti tofauti. Hizi viatu, nina uhakika ya kwamba, iko katika sokoni na mahali iko ni mahali pa kuuza na muuzaji na kupata pesa yake.

Katika hii picha, naona mchoro ambayo imeandikwa kwa kibanda ama kwa duka moja hapa. Ina ishara ya kwamba kuna kutoa na kuiweka pesa kwa simu yako ama kuitumia mtu mwingine. Pia kuna kununua na kuuza bidhaa mingi.

Katika hii picha ya leo naona kwamba kuna machungwa tofauti tofauti kama au matunda tofauti kama vile naona avocado naona machungwa naona maembe na inginepo hapo sijaijua jina yake vizuri.

Katika hii picha ya leo, naona kuna gari au magari mingi tofauti tofauti. Hapa ina ishara ya kwamba ni mahali pa kuosha gari na mahali pa kuongeza mafuta gari hizi. Pia naona hapa kuna manyumba mingi mingi.

Katika hii picha kuna ishara ya kuwa kuna noti la pesa au bunda la pesa iliyotiwa kwa meza na mtu fulani ambaye ameshika tu hiyo pesa na hapa ina ishara ya kuwa hii pesa ilikuwa za kitambo mno.

Katika hii picha naona muuzaji anauza nyanya, kitunguu na matunda kama vile naona avocado na vitu vingine mingi na ndizi pia iko. Hapa ya kwamba naezungumzia kuwa huyu ni mfanya bidii na mfanya biashara.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna viatu imeanikwa hapo nje na huko ndani na hapa ya kwamba inaashiria kuwa hapa ni sokoni mahali watu hufanya biashara kuuza wengine wakinunua na hapo naona kuna kiatu ya kuchezea mpira wa kandanda na zingine za safari.

Katika hii picha naona kuna gari nyeusi baridi mno. Naona hii gari ina wazungu wawili wanaotembea au wanaoendesha hii gari. Na hapa ya kwamba naona gurudumu la hii gari iko juu kabisa lakini ya kwamba, hii gari ni ya wasafiri katika kaunti nyingine hadi nyingine.

Hapa ya kwamba naona watu wengi sana katika soko. Hapa kuna ununuzi, kuna uzaji na watu wanashiriki katika kununua na kuuza bidhaa sawa. Hapa kuna maendeleo kubwa sana.

Huku naona gari ambayo bado ni mpya. Hii gari ni nyeusi inaonekana kuwa haijatumika au haijandeshwa kwa muda mrefu ila bado ni mpya. Inatumika kwa kusafirisha familia yako kutoka sehemu moja.

Hapa tunaona nyanya ambayo imepangwa kwa kikundi, huku ni sokoni na ina maana kuwa nyanya hii itaweza kuuzwa na muuzaji huyu mwenye nyanya ataweza kupata pesa kutokana na uuzaji wa nyanya hizi ambayo iko kwa kikundi.

Katika hii picha naitasama kuwa kuna gari nyeusi, gari hili iliyekuwa imewekwa karibu na mlango ya mtu, hapa inaonyshwa kuwa hii gari bado ni mupya iko na gurudumu mupya na dirisha mupya, kila mahali iko sawa.

Huku tunaona ya kwamba watu wako sokoni, huku pia watu wanaonekana kuwa ni wengi na hii soko inauza bidhaa kama vile mboga, vitungu, nyanya na kadhalika kwa watu tofauti tofauti.

Huku naona ya kwamba ni sokoni .Hii soko inauza nanasi, machungwa ,mandizi na pia hii soko ni ya watu ambao wako chini katika maishani mwao ,hapa wanang'ang'ana kupata pesa kidogo.

Huku ni mahali ambapo magari yanauzwa. Hii magari pia yatumika kwa kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa naona ya kwamba kuna magari mingi sana iliyokuwa inaonekana ni ya kuuza. Hapa pia kuna gari ya aina tofauti tofauti huku kunawezekano wa kuuza kwa bei ya hali ya juu. Pia huku kuna manyumba za wauzaji wa gari haya.

Huku ni sokoni. Soko hili lina wauzaji. Ya soko hili tunaona ya kwamba kuna nyanya, kitunguu, mahindi ambayo bado ni mpya mbichi, sukuma wiki na viazi. Huku watu huja kununua ili waende wakaipige.

Huko tunaona magari tofauti tofauti. Hizi magari ni gari za mbio. Ya hizi magari zinaonekana kuwa bado ni mpya. Yaani kana kwamba bado haijatumika au kuendeshwa. Hizi magari pia ni mzuri.

Huku naona ya kwamba kuna nyanya, kitunguu na pia naona pilipili hoho amabyo inauzwa katika hii soko. Hii soko pia inaonekana bado vitu iliyoletwa hapa haijakaa sana sokoni.

Huku naona mtu moja ambaye ameishikilia simu yake apo tayari kutumana pesa iliyokuwa katika simu yake, ili anunue vitu kwa duka ambazo hakuwa nazo au apewe pesa ikiwa.

Hapa naona ya kwamba huku ni sokoni pahali ya kuuza bidhaa nyingi nyingi huku naona bidhaa hizi ni kama matunda na mandizi ,hali ya ununuzi iko juu katika soko hili pia kuna wanunuzi na wauzaji katika hii soko, hapa pia naona watu hununua.

Huku ni duka la magari. Magari haya yanatarajiwa kuuzwa. Magari haya yanaonekana mapya yaani halijawahi kutumika magari haya yatakapouzwa mtu atapata kuweza kusafirisha watu.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna magari ya aina tofauti tofauti, ingineko ni nyeusi wala ingine ni ya rangi tofauti na ingine, hapa ni mahali pa kuuza magari haya.

Hapa naona ya kwamba kuna magari ya haina tofauti tofauti lakini iliokuwa karibu na hii picha ni kuwa ni gari ya rangi nyeusi na pia hii gari bado ni mupya.

Huku tunaona kuna gari aina ya matatu, hii gari bado ni moya yaani kana kwamba inaonekana kuwa haijatumika kwa muda murefu, pia hizi magari inatoa au kubeba watu wengi.